Watu wazima waliopo katika chumba chenye nyenzo mbalimbali kwa ajili ya kujifunza kwa nadharia pamoja na vitendo, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwa anawapa elimu itakayowasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima waliokaa darasani kila mmoja akiwa na daftari mezani, wakisikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu, jambo linaloonyesha juhudi za kukuza maarifa na ujuzi miongoni mwao watu waliorejelea kujifunza wakiwa watu wazima.

Watu wazima wanawake kwa wanaume, waliopo katika darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kwa unyeyekevu ili waelewe na hivyo kusaidia katika maisha yao ya kila siku.

Kundi la watu waliokusanyika katika kikao cha uhamasishaji wa elimu kwa watu wazima, wakifuatilia kwa umakini mafunzo na maelezo yanayotolewa ili kuongeza uelewa na uwezo wao wa kujifunza na kushiriki katika maendeleo ya jamii.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu katika eneo maalumu ndani ya ukumbi, wakimsikiliza mhadhiri anayeendesha kikao cha uhamasishaji kuhusu elimu ya watu wazima, wakionekana kuwa na hamu ya kujifunza na kuboresha maisha yao kupitia maarifa mapya.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya wanafunzi waliyokaa kwenye madawati, wakimsikiliza kwa makini na hivyo kupata mafunzo yanayotokana na mwalimu huyo kwa ajili ya kuongeza taaluma yao katika elimu hii ya awali.

Mazingira ya shule ya msingi yanayoonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri. Yakiwa na majengo yaliyopakwa rangi angavu, huku bustani zilizopandwa maua na miti kidogo, na wanafunzi wakionekana wenye furaha wakiwa katika maeneo salama ya kujifunza.

Karatasi ya mtihani ikiwa imesahishwa kwa wino mwekundu, huku maswali yakiwa ya namba pamoja na picha zinazomwezesha mwanafunzi kuelewa vizuri, katika kujipima kitaaluma kwa ngazi hizi za elimu ya awali.

Mwalimu wa kike akisimama mbele ya wanafunzi wa shule ya msingi ndani ya darasa, anawafundisha kwa bidii mada mbalimbali ili kuwasaidia kupata elimu bora na kukuza maarifa yao kwa njia yenye mvuto na wa kueleweka.

Kitabu cha shule ya msingi chenye maelezo pamoja na picha, kikilenga kuwavutia watoto wadogo na kuwasaidia kuelewa masoma kwa njia ya picha na maandishi mepesi, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha taaluma katika ngazi za shule ya msingi.

Vitabu vya shule ya msingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu kwa ustaarabu na utaratibu unaoonyesha masomo mbalimbali vikisubiri kutumika kwa wanafunzi katika kujifuza na kukuza maarifa yao ya awali ya kitaaluma.

Maktaba ya shule ya sekondari ikiwa na sehemu tulivu yenye rafu zilizojaa vitabu mbalimbali vya elimu, ikiwemo maktaba mbalimbali kwa ajili ya maendeleo yao ya kitaaluma.

Maabara katika shule ya sekondari kina vifaa vya kutosha ki

Mwalimu wa sekondari ameketi ofisini na mwanafunzi wake jambo ambalo linaonyesha ukaribu wa mwanafunzi na mwalimu

Kitabu cha shule ya sekondari kimechapishwa kwa maandishi ya wazi na picha za kielekezi, kikilenga kusaidia wanafunzi kuelewa masomo ya biolojia, na hivyo kuleta mafanikio katika kukuza taaluma ya wanafunzi hao wa shule za sekondari.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wanamsikiliza kwa umakini mkufunzi anayewapa mafunzo aliyesimama mbele yao, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha taaluma yao katika elimu hizo za ngazi za juu kwa ajili ya manufaa katika maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa ndani ya bweni lenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wamekaa kwa ajili ya masomo yao hali inayowawezesha mazingira tulivu na usomaji ulio bora.

Wanafunzi wa chuo waliopo darasani wakiwa wamekaa kwenye viti vyao kwa utulivu mkubwa, pia wamevaa vitu vya kujikinga ikiwemo barakoa. Wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele anayetumia vifaa vya kisasa, kwa ajili ya kuwafundisha katika kuhakikisha elimu wanayopata ni bora, katika ngazi hizo za juu.

Wanafunzi wengi wa chuo waliyopo ndani ya chumba cha darasa wakisikiliza kwa umakini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao aliyesimama mbele akiwa anawafundisha na kuwapatia elimu maalumu kwa kutumia mfumo wa kisasa na hivyo kuimarisha taaluma zao kwa elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo kwenye karakana ya magari mabovu wakiwepo pamoja na wakufunzi wao

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani, kila mmoja akiwa anatumia vifaa vya kazi vilivyopo mezani kama vile; vipimo pamoja na vifaa vya umeme, wakijifunza kwa vitendo chini ya uangalizi wa mkufunzi wao, na hivyo kuongeza maarifa yao katika ustadi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolea, wakiwa katika darasa maalumu lenye nyenzo mbalimbali za kujifunzia wanasikiliza mafunzo kutoka kwa mkufunzi anaewaelekeza jinsi ya kutumia nyenzo hizo na kuwasaidia katika kufanya kazi kwa vitendo kutumia vifaa katika eneo la ajira.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliyovaa makoti ya rangi ya bluu, wakiwa ndani ya chumba cha darasa chenye vifaa maalumu vya kujifunzia ikiwemo kompyuta zilizopo mezani, wameshika kalamu wanafanya mitihani kwa umakini mkubwa wakiwa wanatumia kompyuta hizo na kuandika majibu kwenye karatasi, huku msimamizi akiwasimamia kwa makini, kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walio keti darasani wakisikiliza kwa makini maelezo ya mwalimu, wakiwa na vifaa vya kujifunzia mbele yao; hali inayoonyesha mazingira rasmi ya elimu ya vitendo na ustadi kwa Wanafunzi hao.